Dawa ambazo zinauzwa kwa chemist imeleta shida kubwa kwa afya ya binadamu, maanake wanajinonesha, wasichana wanajinonesha kwa nguvu na wanapata shida ya mwili baadaye.

Hizi ni vitu ambazo zilikuwa zinatumiwa na wale ambao ni wachawi. Waganga ndio walikuwa wanatumia kuwekea mtu uchawi na si kitu mzuri.

Mvua ikinyesha kuna barabara zingine hazipitiki ziko na maji kubwa mafuriko yanajaa maji yanatoa maji nje, ni jukumu la serikali kuitunza na kuzitengeneza hizi barabara.

Hili janga la moto limesababisha wanyama wengi wakufe na miti mingi ziungue. Imeleta, imeleta hasara kubwa.

Shida ya mafuriko ni watu huwa wanahamia mahali ambao ulikuwa makala yao wanaenda mahali zingine ,juu ya hiyo mafuriko na inasababisha watu wengi wahame kutoka kwao.

Mambo ya chanjo ni muhimu sana, kwa wakati kama huu ambao kuna maradhi nyingi ambayo inazunguka na inashika watu wote, si watoto si watu wengi, ni aina yote ya watu ndio inashika sasa ni muhimu watu kupatiwa madawa.

Kenya ina nurses wengi sana ambao wame trainiwa vizuri. Wengi wao wanaenda ng'ambo, hizi nchi zingine zimeendelea duniana, wanafanya kazi na shughuli nzuri sana huko.

NGOs ya afya wanafaa waende mahali watu wanakutana sana, kama ni muskiti, kama ni shule ili watu wapatiwe mawaidha ya juu juu ili halafu itakuwa rahisi kwao.

Kuelemisha watu wakubwa ina matokeo yake na faida yake. Kuwafundisha kujikinga maradhi na kama itakupata vile utajilinda na utatumia madawa zako na utatunza afya yako hivyo.

Mara nyingi shida kubwa ambayo inapata town kubwa kubwa ni mafuriko, wakati wanaanza kujenga barabara hawazitegemei kama kuna mvua itakuja ama kama kuna mafuriko itakuja.

Nyumba ambazo wanazijenga Kila mahali bila kutegemea kama ni Barabara inapita uko ama zile mawe na simiti wanatumia imeleta shida kubwa ndio maana nyumba inabomoka yenyewe bila kuguzwa na imeua watu wengi.

Watu wanakula sana supplement ambayo tembe moja ya supplement inalingana na kilo moja ya nyama. Mtu anaweza kula kilo moja ya nyama bila kujua. Wale ambao wanataka nguvu wanaikula hizi.

Madaktari ya meno ambao wamebobea hizi kazi ni wachache katika nchi yetu. Kuna wengine ambao hawajasoma na wanajifanya ka wao ndio wamebobea hii kazi sana.

Consultation ni kitu muhimu sana, daktari na mgonjwa wazungumze, mgonjwa ajieleze mashida zake kwa wakati maradhi yake ilianzika na ni nini anahisi sahii na ile matibabu ambaye anataka.

Kuna dawa nyingi za damu mtu akiishiwa na damu Kuna dawa ambazo anaandikiwa kama supplement ni mzuri mtu akule maini kitu ya kawaida.

Ni muhimu sana mtoto azaliwe hospitalini ili ahudumiwe vizuri apitie process yote step by step ili asipoteze uhai.

Hali ya kiangazi, imefanya wanyama na binadamu wengi wakufe wengine watoroke waende mahali kuna mvua na maji.

SIHA HEAD SOLUTION ni dawa ambayo inatatua shida yote ya kichwa, kama shida ilikuwa inakuuma muda mrefu, hii dawa imepatikana, unameza mara moja ama unamaliza hiyo chupa hiyo shida lako inaisha.

Wale ambao wanaoshaga manyumba kwa kuieka sumu ya wadudu pia nyinyi mkona afya. Lazima mjikinge na hio sumu ambayo mnamwangilia pale. Yakiwaingia macho ama midomo ni shida.

Kuchoma nyumba ya watu ni hali ambayo inatatiza sana. Ni wa-- mtu alikuwa amejiiandaa, akajitengenezea nyumba yake na inachomeka hivyo. Ni hali ambayo inahuzunisha.

Katika choo za jamii ambao watu wanatumia pamoja, ni muhimu ikiwa ina sabuni na maji hapa nje ili mtu akitoka pale apate mahali ya kunawa mikono.

Maradhi huwa yanapatwa haraka na wale watoto ambao wako chini ya umri miaka kumi na mbili. Hawa wanafaa wachanjwe kwa mwaka mara mbili.

Madkatari ambao wanachunga mgonjwa ambao wako na hali ya mahututi, wako na roho ngumu sana, si kazi rahisi kuchunga mtu ambaye anakufa.

Haya madudu yamesababisha hasara kubwa ile miaka tatu ambayo zilizopita, imekula mimea, imeleta hasara kubwa katika wakulima ile amount walikuwa wanatoa wamekosa.

Madaktari wa meno Wana jukumu kubwa, wanaeza kutransform wakutoe ulikuwa na meno chafu, meno zilikuwa zinaangalia upande tofauti tofauti wakikushika wakikufungia Ile Ile waya wanaeza kukutengeneza mzuri.

Sehemu ambayo inauma sana kwa mwili ya binadamu ni meno. Meno yakikuuma hiyo ni shida kubwa sana na utaumia sana, sasa madaktari ya meno wajitahidi kutoa dawa ambayo iko na nguvu, inaweza tibu hiyo pia ya kuuma mara moja.

NGO's nyingi hapa kenya, wameajiri watu wengi na walipatia training ya kupea watoto chanjo, immune ya watoto haina nguvu, na wanashika maradhi harakaharaka, ili kuzuia hiyo, watu wanaajiriwa kudunga watoto sindano.

Wakati ambapo ukona shida ni vizuri watu wenu ama marafiki wakutembelee, wakujulishe hali, wasimame na wewe. Hiyo ata inaeza kutoa hali mahututi.

Ujuzi hii ya udaktari imesai-- imeleta faida kubwa kwa dunia ya kisasa. Pengine, eh, mbeleni watu walikuwa wanakufa na hawakuwa wanafanyiwa operation upasuaji, lakini hii ina umuhimu wake.

Wakati wana instruct madawa ama wanapeana madawa ni vizuri ujikinge. Kwa sababu hio dawa inaeza kuwa na harufu kali ambayo ikikugonga inaeza kuletea shida, ni muhimu sana uivalie mask .

Chanjo ya watu wazima ikitokea, wengine huwa wanakataa wanasema maradhi yanaweza pata watoto wachanga si wazee. Lakini hiyo kauli si kauli sahihi, watu wote wanafaa wachukue madawa vile madaktari wamesema.

Ploti lazima ikuwe na choo na bathroom yake na maji yake ili wageni wakikukujia wasisumbuke wakikuuliza choo yenu iko wapi.

Maji ya mto siku hizi yamekuwa machafu kila uchafu mtu analeta kwa mto anasema maji yanatembea uweke na hiyo uchafu itakaa pale kwa muda haitatoka na inaleta madhara.

Madaktari ya upasuaji wanajitahidi sana ili wasipoteze uhai ya mgonjwa wao. Wanafanya kila namna ambayo wanaeza rudisha hali ya mtu ambaye ilikuwa hali mahututi.

Kuna watu wanafanya madawa kutoka mimea ya mbalimbali. Wanafikisha factory wanatengeneza kama dawa ya tembe, ya kujipaka na pia ya mafuta.

Madaktari ambao wanatibu wagonjwa wale ambao wameingia accident wamepata ajali, wale ambao wako na shida kiakili kiasi, wale ambao wako na shida kimwili, wale ambao wanatrain, na naangalia afya yao, ni muhimu sana wakuwe wengi na wasome vizuri ili wasaidie watu kama hawa.

Dawa ya kujidunga si kitu mzuri sana, ni muhimu mtu atumie tembe ya kumeza kuliko hii ya kujidunga haswa kama ni mtoto. Huwezi mdunga mtoto mdogo sindano.

Ujuzi ya cherehani imepeleka watu wengi sana mbali. Maanake kama unajua kushona kama ni sare za shule, kama ni sare za serikali ya polisi kuna watu wanashona hio na wanapata faida yao.

Macho ni sehemu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Ni macho ndio usababisha uone ili utembee ama ufanye shughuli zako za siku.

Ni vizuri sana kila nyumba ikuwe na hii tank ili mtu akitoka choo, akitoka kazi, mtu akitoka nje, anawe mikono nayo ili asieneze virusi.

Wale madaktari ambao wanafanya chanjo cha watu wadogo na watu wazima, wanaitumia dawa kama hii ambayo ni chupa kubwa, wanaeka tu sindano, wanaitoa kidogokidogo.

Serikali lazima itume madaktari kila mahali kijijini. Waingie manyumba wapige chanjo wale ambao hawawezi kufika nje ya nyumba yao ili wasiachwe nyuma na hii hali ya kutibu watu.

Virusi vikitokea lazima uchukue dawa yake, ni muhimu sana kujikinga virusi vinaenea sana vinakuja na hewa, ni muhimu mtu kujikinga na kuchukua vaccine yake.

Kupalilia mimea sumu ama dawa ya kuua wadudu ni muhimu sana, inaleta, inasababisha hiyo mimea ikuwe na protein mingi.

Ni muhimu sana, kwa afya ya mtoto apewe chanjo, ili imzuilie maradhi. Kuna maradhi mengi ambayo yametambaa sana kwa hewa.

Kupima pressure ina faida. Unaeza angaliwa, damu yako inaeza angaliwa utafutiwe dawa ambayo unaeza chukua. Kuna madawa zingine huezi kubaliwa kama ukona pressure .

Vitamin D inafaida sana inaboresha maganda ya ngozi ya mwili inafanya una meta meta na ngozi yako itakua safi sana.

Madaktari ya kikienyeji wameanza kutoa madawa ya kikienyeji ambayo wanatengeneza kutokana na miti tofauti tofauti na inatibu maradhi tofauti tofauti.

Watu ambao wanazimanga janga la moto ikitokea lazima wapatiwe training ya kutosha ili waokoe maisha ya watu wakati shida hizi zitajitokeza.

Hewa ya oxijeni ni muhimu sana kwa afya ya kila mtu. Kama unaweza ichukua ile Mungu ameleta inakuingia direct ni sawa. Lakini kama uko na shida ya mapafu hapa na ulazwe hospitali yanakupatia hewa ambayo iko kwa vyuma.

Mvua kubwa, mvua kubwa ikikuja sehemu zingine manyumba huwa yanamezwa na hayo maji. Sasa watu watabidi wahame hio mahali mpaka hayo maji yatoke.

Kuna njia nyingi ya kujirebesha siku hizi. Kama uko na meno kubwa, meno ambayo yanakaa vibaya, haikai laini, kuna madaktari ambao wanakutengenezea wanakutoa vizuri.

Kulea watoto imekuwa changamoto siku hizi. Kuna wazazi ambao wanazaa watoto na wanaleta, wanatoroka wakiwa hospitalini ama wanaweka mahali. Sasa kuna wapadre ambao wanajitokeza ili walee watoto hao wanawasaidia.

Wale watu ambao hawana damu ya kutosha wana mashida kubwa sana, wana shida ya kuanguka, sasa ni vizuri sana waende hosiptali wapewe dawa.

Braces ya meno siku hizi imekuwa ikifanywa kila kliniki, kila daktari anajikakamua tu kufanya kwa wale ambao wamesomea na wale ambao hawajasomea.

Ujuzu ya uhandisi ya wiring , imekuwa ujuzi ambayo watu wengi wanasomea katika universities za Kenya.

Watoto wakizaliwa hospitalini, madaktari yanaweza jua mtoto yuko sawa ama hayuko sawa. Kama ako sawa atakaa na mama yake na kama hayuko sawa ataanziwa matibabu ili atibiwe.

Kutumiwa dawa za kienyeji ambayo hujaandikiwa na daktari ina ina madhara yake. Kwa sababu ni vizuri kujiangalia kama ni damu kama ni mwili, lazima uchunguzwe ndio uandikiwe dawa.

Hawa madaktari wa wa kimapenzi nguvu za kiume, siku hizi wamekuwa wengi. Wanaume wamekuwa hawawezi wakajitetea kwa wanawake, na hawawezi fikisha kiasi ya kitanda mahali inafaa.

Yellow fever ni maradhi ambayo yanasambaa sana uko pwani kenya na hii maradhi yakikushika mara moja hayatatoka kwa miezi nane na itakurudia tu mara moja ,mara bili.

Madaktari lazima wapewe watu dawa ambayo ni yale maradhi ambayo yako nayo. Dawa yake ndio muhimu watu wapewe. Siku hizi watu wanapewa dawa ya ovyo ovyo, ndio maana shida na maradhi hayatoki.

Mara nyingine si mzuri mtu ategemee tu madawa ni muhimu sana mtu ajikinge ajue maradhi yake inatokea wapi atatue shida zake kwa njia nyingine badala ya kila wakati kutumia dawa.

Madaktari ya meno wanafanya kazi mzuri sana katika, eeeh, hospitali tofauti tofauti. Watu sikuizi wanakula masukari, wanakula biscuit , wanakula peremende. Meno inaharibika sana. Hao madaktari wako na jukumu ngumu sana.

Mtu akichomeka huwa anapakwa madawa ili ile ngozi ambayo imechomeka itoke. Na hiyo dawa mara mingi inaweza kukuletea shinda, maganda inaweza kuwa imeponaka hapa juu na mwili pale ndani bado haijapona.